Ofisi ya benki au huduma za kifedha ndani ya jengo, kuna wafanyakazi wawili wamevasuti wakiongea. Mmoja akiwa na kompyuta mezani. Paani juu, kuna maputo ya kijani kibichi aliyotundikwa. Mazingira ni ya kisasa, yenye viti, meza za kahawia, na safu ya vigae.

Kundi la wanaume wakiwa nje. Wawili mbele wanatembea, mmoja anacheka, mwingine amevaa tai nyekundu. Wote wamevalia suti nadhifu. Nyuma yao kuna majengo na uzio mweusi. Baadhi ya watu wengine wanaonekana mbali.

Wachezaji wanne, wanawake wa mpira wa kikapu kutoka Kenya. Wamevalia jezi nyeusi, nyekundu na kijani kibichi zenye maandishi Kenya. Jezi yao pia ina bendera ya Kenya. Wachezaji wawili wameshikilia mipira miwili ya rangi ya machungwa na samawati.

Umati mkubwa wa watu wamekusanyika nje chini ya mti mkubwa baadhi wamevaa miwani ya jua, kofia za manjano na shati lenye maandishi Kenya Airways la kijani. Kuna bendera za rangi mbalimbali zikipeperushwa hewani. Mazingira ni ya sherehe au mkutano wa kijamii.

Mashabiki wengi wamefurika uwanjani. Wanakaa viti vingi sana, watu wamesimama pia. Kuna mnara mrefu upande wa kushoto. Majengo makubwa ya jina Muigai Stadium yanaonekana. Bendera za Kenya zipo. Wanaume na wanawake pia wapo.

Ofisi yenye dawati refu na kompyuta mbele. Wafanyikazi wawili wamekaa kwenye dawati hilo, wote wakiwa wamevaa mashati meupe. Mmoja amevaa miwani, mwingine amesimama karibu. Juu yao kuna bango linalosomeka NCA services . Ofisi ina kuta nyeupe na viti vyeusi.

Watu watatu wameketi kwenye viti vya kifahari mwanamke mmoja akipiga makofi, mwanaume akitabasamu na mwingine akiskiza kwa makini. Jukwaa nyekundu linatandaza chini yao. Maji ya chupa yamewekwa mezani. Nabiki wa umeme uko karibu.

Watu wamekusanyika chini ya hema kubwa. Wanawake na wanaume wamekaa kwenye meza, wengine wakijaza fomu. Mhudumu mmoja amevalia shati jeupe na nyekundu pia barakoa. Penda nyeupe iko kwenye meza, umati mkubwa unaonekana nyuma.

Wanariadha kadhaa wamevaa jezi nyekundu na mistari nyeupe, wanasherekea kwa furaha. Mwanamume mmoja anashikilia kombe lenye sanamu za tembo wawili, wakipamabana. Nyuma kuna bango la Rugby Union . Kila mtu anatabasamu.

Umati mkubwa wa watu upo uwanjani kuna wahudumu wawili walioketi kwenye viti za samawati wakishughulikia wateja waliosimama na makaratasi mikononi. Mteja mmoja amebeba mtoto mgongoni na amevalia nguo ya kijani na kofia ya nyekundu, nyeupe na nyeusi.

Wachezaji wa mpira wa miguu uwanjani. Wamevaa jezi ya rangi ya chungwa na michoro nyeusi. Mmoja wa wachezaji yuko mbele akishangalia. Nyuma yao kuna uwanja wenye nyasi kijani na mistari meupe. Jukwaa la watazamaji limejaa watu wengi.

Wachezaji wa mpira wa mchezo wa miguu. Wamevalia jezi nyeusi na za kijani, wapo uwanjani na wanafurahia. Wengine wameeka mikono yao mabegani mwa mwenzao. Watu wengine wako jukwaa wakitazama. Wanaruka ruka kwa uwanja wenye nyasi ya kijani kibichi.

Watu watatu wakiwa wamevalia shati nyekundu na kofia. Mwanamke aliye kushoto anazungumza akipoint watu. Wanaume wawili wanamtazama, mmoja amevaa kofia pana. Kila mmoja wao ana maandishi kwenye shati zao. Wako katikati ya umati mkubwa wa watu waliovaa nguo zinazofanana.

Wachezaji kumi na mmoja wako uwanjani wakiwa wamevalia jezi za kijani na nyeupe. Watano wao wamechuchuma chini huku wengine wakiwa wamesimama kwa upande mmoja. Moja wao amevalia jezi ya rangi samawati na ya kijani.

Wachezaji wa mpira wako uwanjani, wamevaa jezi za rangi tofauti, baadhi ni kijani na wengine ni njano. Kuna mashabiki wengi jukwaani wakiangalia mchezo. Wanariadha wanaendesha miguu yao na kushinda, uwanja una nyasi na mbao wa matangazo.

Mkusanyiko wa watu wengi. Mwanamke ameketi mezani akitumia kifaa cha kielectroniki. Mwanaume mwenye ndevu ameketi karibu naye. Watu wengi wamesimama kwenye foleni ndefu, wengine wamevalia fulana za usalama. Kituo kinaonekana kuwa cha huduma fulani.

Mwanaume aliyevaa shati nyeupe akimkabidhi hati kwa mwanamke aliyebeba mtoto mchanga, wanaume wengine wamesimama nyuma yao, wote wako ndani ya jengo. Kuna mabango ya Huduma Kenya upande wa nyuma.

Mwanamke moja ameshika bendera ya Kenya akiwa amevalia miwani, kitambaa kichwani na skavu yenye rangi ya bendera ya kitaifa anatabasamu na kutoa sauti ya furaha akishangilia huku umati mkubwa wa watu kukiwa nyuma yake uwanjani.

Slaidi ya uwasilishaji yenye mada state of the judiciary and the administration of justice . Kulia juu kuna nembo ya jamuhuri ya Kenya yenye maneno the judiciary . Mandhari nyuma ina rangi ya dhahabu na nyeupe zikichanganyikana kwa mstari ya kijiometri. Pia inaonekana wazi kabisa.

Kundi la wanaume wengine wamevaa kofia za machungwa. Mwanamume mmoja amesimama katikati akiongea kwenye kipaza sauti kwenye meza iliyoandikwa ODM. Wengine wanamzunguka wakisikiliza kwa makini. Mwanamume huyo mmoja amevaa suti nyeusi, shati jeupe na tai ya zambarau.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa jezi za njano na kijani. Wamekusanyika pamoja wakishangilia ushindi. Wawili wameshikana mikono na wengine wanacheka kwa kufuraha. Mmoja amekumbatia mwenzake wapo uwanjani ambopo kuna watazamaji kwenye jukwaa nyuma.

Wachezaji wa mpira ya kikapu wakishangilia ushindi. Wanaume wengi wamevalia jezi za samawati huku wengine wamevaa nguo za kawaida. Katikati, wachezaji kadhaa wanashikilia kombe kubwa la dhahabu juu angani. Wote wanaonekana wenye furaha.

Jengo jeupe la huduma Kenya lenye paa la rangi ya kijivu na ishara iliyopambwa kwa alama mbalimbali. Mbele ya jengo hilo kikundi cha wafanyikazi wanaume na wanawake wamejipanga kwa safu wakiwa wamevaa sare rasmi nyeusi na nyeupe.

Kundi la watu wameketi kwenye viti vya chuma ndani ya jengo, wanamtazama mzungumzaji aliyesimama mbele yao. Baadhi wamevalia shati nyeusi na skafu nyekundu, nyuma yao kuna kaunta na vifaa vya ofisi. Wanaonekana kusikiliza kwa makini.

Kundi la watu wengi wakiwa wamekusanyika. Mwanaume mmoja amevalia sare nyeupe katikati akishikilia bango jeupe lenye maandishi. Watu wengi wamevaa nguo za kijani, baadhi wanavifaa kichwana wengine wanashangilia na mikono yao.

Ofisini kuna wahudumu wengine waliosimama wengine wameketi. Wamevalia sare za nyeupe na nyeusi. Kuna mzee aliyevalia suti nyeusi. Bango la Huduma Kenya linaonekana wazi.

Mwanaume amesimama mbele ya mikrofoni, mkono wake ukiwa juu ya kitabu kikubwa, akionekana akila kiapo. Mwanamke amesimama karibu naye akishikilia kitabu hicho. Nyuma kuna umati mkubwa wa watu na bendera.

Timu ya mpira wa wavu ya wanawake wakiwa wamekusanyika uwanjani. Wamevaa jezi za samawati zenye nambari tofauti. Baadhi ya mashabiki wameketi kwenye viti vya rangi mbalimbali nyuma yao. Kocha anafafanua mbinu kwa wachezaji.

Wachezaji wa mpira wa kikapu wako nje. Wanawake watano wamevalia jezi zenye rangi nyeupe na samawati. Mwanamke mmoja anashikilia mpira wa kikapu katikati. Wengine wanamzunguka mchezaji huyo wakijaribu kumzuia. Wako kwenye uwanja wa saruji.

Majengo ya Huduma Centre yamejaa watu. Wateja wanakaa kwenye viti virefu wakisubiria huduma. Baadhi ya watu wamekaa mbele ya kompyuta wakiendelea na shughuli. Maafisa wa huduma wanaonekana kuwahudumia raia kwa bidii.

Wachezaji wawili, mmoja aliyevalia sare za samawati akiwa na mpira, mwingine amevalia sare za kinjano. Wote wako uwanjani ulio na nyasi ya kijani. Nyuma yao kuna bango iliyoandikwa Bitika.

Ofisini, kuna watuy watatu, mwanaume mmoja amekaa mezani akiongea na mwanamke. Mwanamke amevaa koti la kijani na skafu ya manjano, hili ni vazi la maaskari. Mwamume ana shati jeupe. Meza ina kompyuta, nyuma kuna bango kubwa.

Mwanamke mteja akiwa ameketi kwenye kiti chekundu akihudumiwa. Ana nywele ndefu zilizosokotwa, muhudumu wa kike na ameketi upande wa pili akimwangalia mteja. Wote wako mbelea computer mbili na tableti moja. Kuna karatasi mkononi. Huduma inatole katika kaunta.

Computer inaonyesha fomu ya mtandaoni. Fomu hiyo inahusu maombi mapya ya huduma. Sehemu za kujaza jina, nambari ya kitambulisho, anwani na simu zinaonekana. Tovuti ya miwa saccco inatumika. Menyu ya urambazaji ipo juu.

Watu kadhaa wamejikusanya nje wengine wakijaza fomu. Wanaume wawili wameketi mezani wakiandika kwa bidii kwa karatasi na simu zimetandikwa juu ya meza. Wanawake kadhaa wamekaa nyuma wakifuatilia shughuli. Mazingira yanaonyesha shughuli rasmi.

Nembo ya chama cha kisiasa. Juu kuna duara jekundu lenye njiwa mweusi amebeba tawi. Chini yake neno Jubilee limeandikwa kwa herufi kubwa nyekundu. Chini kabisa maneno mbele pamoja yameandikwa kwa herufi ndogo. Usili ni mweusi kabisa.

Hawa ni mashabiki wa raga Kenya wakiwa uwanjani, wengi wao wamevalia jezi nyekundu zenye nembo ya nchi, baadhi ya watu wanapiga picha kwa simu zao kila mtu anaonekana mwenye furaha na msisimko wako kwenye jukwaa la rangi nyekundu na kijani.

Mfumuko mkubwa wa ardhi ulisababisha mfereji wa maji machafu barabarani. Njia imefungwa na udongo mwingi uliotekwa kwenye mtaro. Magari hayapiti. Huu ni mradi wa ujenzi wa barabara mpya.

Eneo la ujenzi, linaonyesha tingatinga la Hyundai. Mabomba makubwa ya saruji, yametawanyika karibu, mchanga na changarawe vimekusanyika pembeni, miti na majengo ya makaazi yanaonekana nyuma, kazi inaendelea ya kikamilifu.

Mwanamume mmoja ameketi mezani akitia saini kwenye hati mbele ya jaji mkuu aliyevalia joho na wigi. Nyuma yao kuna watu wengi waliovaa majoho mekundu na bendera za Kenya za nchi nyingine zimepambwa mezani.

Mwanamke mweusi, mzee kidogo amevalia miwani, nguo ya rangi ya manjano na samawati na shanga za manjano. Anazungumza mbele ya kipaza sauti na anatabasamu kwa furaha. Nyuma yake kuna bango ya nembo ya Jamhuri ya Kenya.

Kolagi ya picha nne tofauti. Ya juu kushoto ipo na watu wazima na watoto, hiyo ingine ina askari. Ya chini kushoto ina watoto wenye sare za bluu. Ya chini kulia ina watu wawili karibu na meza. Nyumba ya mahakama ya Kenya ipo juu kulia. Maandishi Nairobi International Trade Fair yameandikwa upande wa kulia.

Mwanasiasa mrefu anayevalia shati la rangi ya pinki, na kofia ya njano, anawasalimia wakaazi. Anaonekana akipokea mikono ya wanawake waliotabasamu kwa furaha. Watu wengi wamekusanyika kumshangilia huku wengine wakiwa wameshikilia mabango na bendera.

Wachezaji wa soka uwanjani wanavaa jezi tofauti. Baadhi nyeusi na zingine za rangi tofauti. Mmoja anashika mpira, mashabiki wanaonekana nyuma. Wanaonekana wakishangilia na kuonyesha hisia mbalimbali. Hali ni ya furaha na msisimko.

Wanaume watano, wameva jezi, za samawati, wakiwa wamesimama karibu, wakisherehekea. Jezi zao zina nembo za bandari FC na uhuru. Wana furaha wametabasamu, na mmoja anashika kichwa cha mwenzake.

Wanaume kadhaa wamesimama kwenye foleni wakisubiri huduma. Mmoja wao ameshika karatasi. Mwanaume mwingine amekaa kwenye meza iliyo na kompyuta mbili ndogo ndogo. Anaonekana kuhudumikia, kwa nyuma, umati wa watu wamesimama. Wote wamekaa chini ya hema la rangi ya kijani kibichi.

Mwanamke akitoa hotuba kwenye jukwaa. Amevaa joho jekundu la mahakama na shingo nyeupe. Mbele yake kuna kinara cha mbao kilicho na nembo ya Judiciary Republic of Kenya . Mwanamke huyo anatazama mbele na anatabasamu. Nyuma yake kuna bango kubwa lenye maandishi.

Mkutano mkubwa wa watu wamekusanyika chini ya mahema meupe. Baadhi yao wamekaa kwenye viti wengine wamesimama. Kuna maafisa waliovaa sare. Wanawake wazee wakiwa na vitambaa vichwani na vijana. Meza zimepangwa na watu wanajaza fomu. Wengine wamevalia barakoa usoni.

Kundi la watu wanaoshangilia, wamebeba mabango, kofia na vijitabu vya buluu vyenye nembo ya PNU . Mwanaume mmoja katikati ameinua mikono yake na anafuraha sana. Wengine wameshikilia bendera ndogo na baadhi yao wanatabasamu.

Kikundi sha mashabiki wanaoshangilia kwa furaha uwanjani. Wanaume wanne wamesimama mbele wakiwa wamevalia jezi za timu zao. Baadhi yao wameshikilia vitu mkononi. Mmoja ameshikilia kitambaa chenye rangi ya kijani na manjano. Nyuma yao umati mkubwa wa mashabiki wengine umejaa jukwaani.

Watu kadhaa wakiwa wamekusanyika. Mwanamke mmoja ameketi mezani akishughulikia karatasi, huku wengine wamesimama karibu naye. Wanaonekana wakikagua nyaraka fulani. Kuna majengo yenye kuta za matofali na milango ya chuma nyuma yao.

Watu watano wamesimama kwenye zulia jekundu. Wawili kati yao wamevaa majoho ya kijivu na ya kijani na shingo nyeupe. Wanaume watatu wamevaa suti, mmoja ana tai ya dhahabu, mwingine ana tai ya samawati. Bendera za Kenya zinaonekana nyuma, jengo lenye nguzo nyeupe linaonekana upande wa kushoto.

Wachezaji wa mpira wa wavu wako uwanjani. Wanawake watano wako karibu na wavu. Mwanamke aliyevaa jezi ya kijani anaruka angani. Wengine wamevalia jezi nyekundu. Mpira wa rangi wa wavu wenye rangi ya njano na samawati unaonekana angani.

Kundi la watu wakitabasamu na kushangilia. Baadhi yao wamevaa mavazi yanayoonyesha uzalendo kama fulana zenye rangi ya bendera. Wanaume wengi wameshika vitu mbalimbali ikiwemo bendera ndogo. Rangi za kijani na nyekundu zinatokezana sana kuashiria furaha na umoja wao.

Wanaume waliovalia suti nyeusi na samawati, wakisimama ofisini kwenye kuta za mbao. Mmoja ameketi kwenye kiti cha nyeusi karibu na ubao mweupe. Mwingine amesimama akishikilia mkono wake kinywani. Kamera iko kwenye tripodi. Kuna skrini nyeusi na viti vingi.

Waunga mkono wengi wa Kenya wamekusanyika jukwaani wakishangilia kwa bidii. Bendera za Kenya zinapepea mikononi mwao. Wengi wamevaa nguo nyekundu na nyeusi. Baadhi wamepiga picha. Mabango makubwa yenye majumbe yametandakwa nyuma. Shimuko umetanda kote.

Umati mkubwa wa watu wakishangilia. Wengi wao wanaonekana wamevalia nguo nyekundu na kijani, wakipeperusha bendera ndogo. Mikono yao imenolewa juu kuasheria furaha. Inaonekana kama sherehe au tukio la michezo.

Umati wa watu wakiandamana barabarani, wengine wakiwa wameketi juu ya lori lililopakwa rangi nyekundu na wengine wakikimbia kando yake. Wengine watatu hao wamevaa nguo za kijani na nyeupe. Mbele yao barabara na miti inaonekana.

Makundi ya wanaume wanashangilia nje kwa pamoja. Wengine wamevaa fulana za kijani na nyeupe, wengine wamebeba majembe. Kuna moshi mwingi unaotokana na moto mdogo. Mbele kuna ngoma mbili za kijani zilizowekwa chini na maandishi.

Mwanamke mweupe amekaa akizungumza, amevalia koti la samawati lenye miraba na vitu vya dhahabu shingoni, pia ana pete na saa. Nywele zake ni nyeusi na fupi. Nyuma yake kuna bendera ya Kenya na mabango yanayotaja tume ya huduma ya mahakama.

Wachezaji wa mpira wa miguu wamevaa jezi za manjano, kaptura nyeusi. Wamekumbatiana kwa mduara uwanjani. Mmoja wao amevaa jezi ya waridi. Wote wanaonekana wakihamasishiana kabla ya mchezo.

Wanaume kadhaa wamekaa kwenye meza ya mbao wakiandika. Moja ya kati yao amevalia shati la kijani. Anatumia kalamu ya samawati upande wa kushoto. Mtu mwingine ameshika karatasi na stepla iko mbele yake. Kila mtu anaonekana kujaza fomu.

Afisa amesimama akisaidiwa na mwanamke kwenye kompyuta. Wanawake wengine wawili wanagonja mwanaume mwingine amesimama kando yao. Ofisi inaonekana safi na imejaa watu. Kuna vichapishi na vifaa vya ofisi mezani. Huduma kwa wateja inaendelea vizuri.

Watu wengi wakusanyika ndani ya jengo. Baadhi wameketi wakisubiri wengine wamesimama kwenye foleni kuna meza ndefu zenye nyaraka kundi la maafisa wamevaa zare mtu moja ameshikilia karatasi huu ni mazingira ya ofisi shughuli muhimu zinaendelea.

Mwanamke amevaa jezi nyekundu ya Kenya Airways na sketi yenye maua, amebeba kopo la kinywaji, amezungukwa na umati wa watu walioketi. Baadhi yao wakiwa wamevalia miwani ya jua, wengine wanatabasamu wakionyesha utulivu.

Mwanamke mzima amevaa miwani, shati la samawati na mkufu wa lulu. Amekaa mbele ya mikrofoni anahutubia watu. Nyuma yake kuna bango yenye nembo ya tume ya huduma za mahakama na anwani za tovuti.

Kundi la wanaume wakiwa wamevalia mavazi meusi na meupe wamesimama mbele ya bendera kubwa yenye nembo ya Kenya. Wote wakiwa wameinua mikono yao juu kuashiria ushindi. Baadhi yao wanashikilia maua. Nyuma yao kuna bango kubwa la zambarau lenye picha ya mwanamchezo.

Mwanaume amevaa kofia iliyotengenezwa kwa karatasi yenye rangi nyeupe. Kofia hiyo imeandikwa kura kwa Moi na KANU kwa herufi nyekundu na ina picha ya jogoo mwekundu. Kipande kingine cha karatasi hiyo kinafunika mdomo wake.

Mazingira ya ndani yenye kaunta nyeupe iliyoandikwa Information Desk . Wanawake wawili wamevaa sare moja ameketi mwingine amesimama. Nyuma yao kuna chumba chenye biashara tofauti ya huduma. Logo ya huduma Kenya inaonekana wazi.

Wanaume wengi wamekaa mezani wakiandika karatasi nyeupe kwa kalamu za manjano. Msichana mmoja ana nywele za samawati amesimama karibu nao akivaa shati jeupe na sketi ya kahawia. Watu wengine wanasimama nyuma yao. Jengo la mbao liko upande wa kushoto. Miti mingi inaonekana nje.

Wanawake wawili wakicheza mpira wa kikapu, uwanjani. Mmoja amevalia mavazi meupe, na mwingine kijani, akishikilia mpira wa rangi nyingi. Watazamaji wachache wamekaa viti vya nyuma, ni mchezo wa nje, labda mashindano.

Wanaume kadhaa wamevalia jezi za njano zenye nembo ya Tusker. Mmoja wao akiwa amevalia kofia nyeusi na njano anaonyesha mikono juu kwa furaha, akionyesha shauku kubwa. Wengine pia wanaonekana wakishangilia, baadhi yao wakiwa wameshikilia mabango ya Tusker.

Wanaume wanne wakitoka ndani ya jengo la matofali lililoandikwa Huduma Kenya. Lina rangi nyeupe na za kijani. Pia kuna rangi nyeusi hapo. Mwanaume mwingine aliyevalia sare za askari amesimama huku amevalia kofia nyeusi. Upande wa nyuma kunaonekana gari.

Hema kubwa jeupe lililowekwa nje. Ndani ya hema kuna watu kadhaa wakiwa wameketi kwenye meza ndefu. Baadhi yao wanatumia kompyuta ndogo. Wanaume na wanawake wamevaa nguo tofauti baadhi wakiwa na maski usoni. Bendera ya Kenya inaonekana upande wa kushoto.

Bomba kubwa la maji la rangi ya kijani kibichi likivuka mto wenye maji ya kahawia. Kando ya mto kuna mimea, mawe na mabomba mengine yenye zege. Bomba la maji lina valvu ya bluu iliyotenganishwa na mfumo mkuu.

Jaji mwanamke akila kiapo akiwa ameshika kitabu kama bibilia. Mbele yake kuna podiamu yenye kipaza sauti. Mwanaume mzee amesimama karibu amevaa suti jeusi. Mwanamke mwingine yuko upande wake wa kulia. Wote wako mbele ya bendera za Kenya.

Pasipoti ya Kenya yenye jina Joshua na taarifa zake binafsi. Pasipoti ina picha ya rangi nyeusi na nyeupe. Baadhi ya maelezo yamefunikwa lakini maneno kama Jamhuri ya Kenya yanaonekana wazi. Kuna pia maneno mengine kama black na autistic .

Ofisi ya Huduma Centre ambapo wafanyikazi wamekaa kwenye dawati refu wakitumia kompyuta, wateja kadhaa wamesimama nyuma yao huku wengine wakiangalia simu zao , kuna kuta zimebambwa kwa mabango yanayoonyesha picha ,kichwa cha mwanamke kinaonekana kwa upande wa mbali wa kulia wa picha .

Wanawake wanne wamesimama nje. Watatu kati yao wamevaa fulana nyeupe zenye nembo ya kijani na nyeupe. Mmoja amevaa fulana ya kijani kibichi. Wote wana nywele nyeusi wawili wamebeba mikoba. Mmoja ana skafu ya kijani shingoni. Magari na watu wengine wanaonekana nyuma.

Mwanaume amesimama mbele ya jukwaa yenye nembo ya Jamhuri ya Kenya. Amevalia suti ya samawati, shati la manjano na tai. Anashikilia kitabu cheusi mkononi mwake wa kushoto. Bendera mbili za Kenya zimesimama nyuma yake. Mikrofoni ipo mbele yake tayari kutumika.

Kikundi cha watu wamesimama nje ya jengoya mahakama wengi wamevalia sare nyeupe na kijani yenye nembo bali wameketi bango linasema The judiciary tribunals .Hawa ni maafisa wa mahakama wote wanatabasamu wakionyesha umoja.

Wafanyi kasi katika ofisi ya serikali ambayo ni usajili wa watu, naonekana pale wakiwa wamevalia nguo ya nguo ambayo iko na, collar nyekundu, pia wanapanga vipande ambazo zinaonekana pale.

Mtukufu Rais, anapokea kitabu kutoka kwa mwanasheria mkuu wa nchi ya Kenya, na anatuonyesha kushirikiana ambayo ni bora.